Wanafunzi wenye umri mkubwa wanaelekezana kwa umakini darasani, huku wakitumia vitabu vyao vya masomo. Hii husaidia kuboresha mawasiliano na kuongeza ushirikiano katika kujifunza.

Mwalimu wa makamo amesimama mbele ya darasa akifundisha kwa makini kundi kubwa la wanafunzi walioketi kwa utulivu. Hii husaidia kuongeza maarifa na kukuza ujuzi wa maisha na kazi.

Mwalimu anaelekeza kwa umakini mkubwa huku wanafunzi wakimsikiliza. Hii inaangazia mazingira ya kujifunza yenye nidhamu na ushirikiano mzuri kati ya mwalimu na mwanafunzi.

Kundi la watu wazima wenye rika tofauti wakiwemo wanaume na wanawake, wamekaa darasani wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele akitoa somo kwa kutumia kompyuta ndogo ya mpakato.

Mwanamke mmoja anaingia katika jengo lenye michoro ya kuvutia, inayovutia macho ya watoto wengine, mazingira kama haya huwafanya watoto wajisikie salama na wenye furaha wanapojifunza.

Mabembea yamewekwa imara katika mazingira salama ya kuchezea na kujifunza. Hii huimarisha uhusiano wa kijamii na kuwajenga watoto kwa ajili ya maendeleoa ya baadaye.

Mtoto yupo katika eneo kubwa lenye mabembea mengi, karibu na majengo ya kisasa ya shule ya awali. Mazingira haya humsaidia mtoto kucheza kwa furaha na kukuza uwezo wake wa kijamii na kimwili.

Vipeperushi vilivyopambwa vinadhihirisha majina ya siku za juma zimebandikwa ukutani darasani. Husaidia wanafunzi kujifunzia mpangilio wa siku kwa urahisi.

Mwalimu wa kike anaelekeza kwa umakini mkubwa wanafunzi wake, wakati akiandika mada inayoongelea kwenye ubao. Hii husaidia wanafunzi kuelewa somo kwa undani na kuboresha ufahamu wao.

Mtihani wa hesabu umesahihishwa kwa uangalifu na mwalimu wa shule ya msingi, hii husaidia kujua maendeleo ya mwanafunzi katika somo la hesabu.

Shule ya msingi yenye vyumba vya madarasa na uwanja wa mpira wa michezo kwaajili ya wanafunzi, hii huchangia katika ukuaji wao wa kielimu na kijamii.

Shule ya msingi yenye vyumba vya madarasa na uwanja wa michezo kwa ajili ya wanafunzi, yanachangia katika ukuaji wao wa kielimu na kijamii.

Darasa kubwa lililosheheni taa angavu meza viti na ubao uliowekwa mbele ya kwa ajili ya kufundishia. Hii huwezesha mazingira mazuri ya kujifunzia kwa wanafunzi.

Katika chumba cha maabara kuna vifaa vya majaribio vimepangwa mezani, huku wanafunzi wakifanya kazi kwa umakini. Hii inadhihirisha jinsi elimu ya vitendo inavyosaidia wanafunzi kuelewa masomo kwa undani zaidi.

Walimu wanaandaa mitihani kwa kuipanga vizuri na kuifunga katika bahasha kwa ajili ya usambazaji, hii husaidia kulinda usiri wa mitihani na kuhakikisha maandalizi bora ya tathmini.

Mwalimu anapokea kitabu kutoka kwa mwalimu mwenzake, akionyesha ushirikiano wa kielimu. Hii huchochea hali ya kujifunza na kuimarisha uhusiano wa elimu kati ya wanafunzi.

Mwalimu wakike anamfundisha mwanafunzi kwa makini wakati ananakili mafunzo yake katika daftari; hii husaidia mwanafuzi kuelewa na kukumbuka somo kwa ufanisi mkubwa.

Picha ya muuguzi akimisaidia mgonjwa imewekwa kweye kitabu chenye muonekano wa kuvutia, hii inasaidia kuvutia hisia za wanafunzi na kuongeza msukumo wa kujifunza somo hilo.

Katika chumba cha masomo kundi la wanafunzi linafuatilia maelezo kwa makini kwenye tarakilishi mpakato huku mmoja akitoa maelezo kwa kina; hii inaangazia mawasiliano ya moja kwa moja na mafunzo ya kiustadi.

Mwalimu amesimama mbele ya ubao mkubwa akielezea kwa umakini, huku wanafunzi wakimsikiliza kwa umakini mkubwa. Hii inaashiria mazingira ya kujifunza ya hali ya juu, na ushiriki wa wanafunzi darasani.

Mwalimu katika chuo cha urembo anafundisha wanafunzi kwa kutumia vifaa halisi, akielezea kila hatua kwa umakini mkubwa. Hii husaidia kuongeza ujuzi na kutekeleza kazi kwa ufanisi baada ya kuhitimu.

Wanafunzi wamesimama na kukaa nje ya madarasa, wakielekezana kwa kutumia tarakishi maalumu ya mpakato. Hii uangazia umuhimu wa vifaa vya kidijitali, katika kuboresha mafunzo na maisha ya wanafunzi.

Wanafunzi wengi, wameketi katika chumba cha masomo wakitumia tarakilishi zao mpakato kwa umakini kusoma masomo mbalimbali. Hii inasaidia kuongeza ufanisi wa kujifunza kupitia teknolojia ya kisasa.

Mwalimu anafundisha wanafunzi wanaomsikiliza kwa umakini, katika chumba cha darasa. Hii inaangazia ubora wa mafunzo na ushirikiano, kati ya mwalimu na mwanafunzi.

Wahitimu wamevalia majoho rasmi ya mahafali wakidhihirisha furaha kwa kurusha kofia zao hewani. Tukio hilo linaashiria mafanikio ya elimu ya juu na kuwatia moyo wengine kufikia hatua hiyo.

Wanafunzi wamegawanyika katika makundi wakijadili mada mbalimbali ndani ya jengo la maktaba ya chuo kikuu hii huimarisha ushirikiano wa kielimu na kukuza uelewa wa pamoja.

Wanafunzi wanaangalia kwa pamoja kwa makini kwenye tarakishi iliyopo mezani, hii inadhihirisha mshikamano wa wanafunzi katika kujifunza na kuongeza stadi za kitaaluma.

Wanafunzi wanajifunza kwa umakini wakitumia tarakishi za mezani katika chumba cha mafunzo, hii huongeza uelewa na ufanisi wa mafunzo mbalimbali kwa kuwapatia wanafunzi mbinu za kisasa za kujifunzia.

Wanafunzi wanajifunza mbinu za kupaka rangi kupitia maelekezo ya mwalimu mtaalamu, mafunzo haya huwasaidia wanafunzi kupata ujuzi wa vitendo unaowasaidia katika taaluma zao.

Wanafunzi wapo darasani wakijifunza kufanya uwashi wa mbao kwa umakini mkubwa, hii inadhihirisha mafunzo ya vitendo yanayowasaidia kupata ujuzi wa kazi za mikono.

Wanafunzi wawili wanapima umeme kutoka katika kifaa cha umeme kwa uangalifu wakitumia kifaa maalumu, hii huongeza umahiri wao katika fani ya ufundi na kuwajengea ujuzi wa ajira.

Mwalimu anaelekeza kwa umakini wanafunzi wake kuhusu matumizi sahihi ya kifaa alichokishika darasani, hii husaidia wanafunzi kuelewa matumizi ya vifaa vya ufundi kwa usahihi.

Wanafunzi watatu waliovalia sare maalumu, wanajifunza kwa bidii kupitia matumizi ya tarakishi ya mezani, wakitumia mfumo wa kisasa kukuza ujuzi wao.

Wanafunzi wawili wanawasilisha kazi ya ubunifu walioitengeneza kutumia ujuzi walioupata darasani, hii huwajengea uwezo wa kuonyesha maarifa yao kwa vitendo na kuongeza kujiamini.

Wanafunzi waliovalia sare maalumu wanatengeneza kifaa cha umeme kwa uangalifu mkubwa darasani. Hii huimarisha ustadi wa kitaalamu na kuandaa wanafunzi kwa soko la ajira.

Katika jengo la mafunzo watu wanafanyia kazi gari bovu kama sehemu ya somo la ufundi, Mafunzo haya ya kiufundi huwajengea uwezo wa kujitegemea wa kufanya kazi za matengenezo.

Mwanamume aliyevalia sare anatengeneza kifaa cha umeme kwa uangalifu mkubwa darasani, hii husaidia kuongeza ujuzi wa kiufundi na kuhakikisha ubora wa kazi.

Wanafunzi wanasikiliza kwa umakini maelezo ya mwalimu darasani katika somo la ufundi na stadi za kazi, hii husaidia kuongeza uelewa wa wanafunzi na kuandaa watu wenye ujuzi wa kazi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wanatekeleza kazi ya kuwekeza paa la jengo kubwa kwa kutumia vifaa maalumu. Hii huwapa mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa ajira katika sekta ya ujenzi.